Hii picha ni picha inaonyesha wanawake ambao wanacheza mpira kwenye kiwanja. Hii kiwanja inaoneka ni ya wachezaji wa mpira hiyo. Pia naona mashabiki pale kando wanashabikia hii mchezo. Mchezo ya wanawake ambao wanacheza kwa kiwanja hii.

Hii picha inaonyesha nyumba ya Huduma Center . Naona pia wahudumiaji wa Huduma Center wako mbeleni. Pia naona watu wenye wamekuja kutengeneza mashughuli zao kwenye Huduma Center ya Kenya. Naona watu wengi wanasaidiwa hapa na pale.

Katika picha hii naona mtungi ya maji, hii picha inaonekana ni kwenye manyumba makubwa kubwa sababu wameeka mitungi kubwa ya maji, pia ninaona mjengo kubwa nyuma ya mtungi hii ya maji.

Hapa kuna mwanamke ambaye anawekelea kidole chake yenye kifaa cha kuweka rangi ili uweze kuunda kitambulisho chako.

Hawa ni watu wanaonekana kujaza fomu fulani, inaonekana kuwa wantengenezwa kitambulisho kwa maana kuna kifaa wanaweka rangi ilk iweze kutengeneza.

Huyu ni Martha koome anaonekana kuongea kwenye ofisi kuu za serekali, anaonekana kuw kuna kitu anatangaza.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana kuwa na mpira inagongwa kuelekea timu ingine kwa sababu wanang'ang'ania kuchunga kule wasifungwe bao.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda anaonekana kucheza kwenye kiwanja mbelini yao, huyu mwenye ameshikilia mpira hawezi anilia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wanaonekana kucheza vizuri kila timu inanganania kucheza vizuri ili waweze kuwa washindi.

Haoa mbeleni mwenye ameinua mikono ya kulia na kusho ni rais wa kenya William Samoei Ruto kwenye kushoto ni Raila Omolo Odinga.

Huyu ni rais wa jamhuri ya kenya daktari William Samoei Ruto anasimama na Martha Koome.

Hapa ni Martha Koome. Anatembea na rais wa Jamhuri wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto.

Hawa ni wachezaji kutoka Kenya, wanaonekana kuwa ni wakenya kwa sababu wamevalia shati zao imeandikwa Kenya.

Hawa ni watu wako kwenye ofisi za huduma center za kenya. Hapa ni watu ambao wanasaidia wengine watu haswa watu hawajaunda kitambulisho chao.